Kuna kiasi kikubwa cha noti za Kenya zikiwa zimetangazwa juu ya meza. Kuna noti za thamani tofauti, zikiwemo za shilingi elfu moja, shilingi mia tano na shilingi mia mbili.